Tunaona mabati ya nyumba. Nyasi pia inaonekana ikiwa ya kijani. Tunaona miti mbalimbali, na pia tunaona kuna viti vya plastiki vinavyoonekana ambavyo ni vya rangi nyeupe.

Darasani. Kuna kiti, ubao. Kwenye ukuta, wameandika miezi kama, januari, februari, Machi. Na kwenye ubao, wameandika majina kama, Kenya, Kitee ,Kennedy.

Hawa ni wachezaji wanaocheza mchezo wa kupimana nguvu . Wamevalia jezi za Kenya. Wanne wamekalia kwenye viti za magurudumu wanne , wamesimama na mmoja akiwa ameinama . Wote wanatabasamu.

Wakimbiaji wa nchi ya Kenya. Ni wa kike na wa kiume. Wa kike kwa jina ni Koech na tunaelezewa zaidi kumhusu. Tunaambiwa anaitwa Nancy Chelangat Koech, anatoka nchini Kenya, siku yake ya kuzaliwa na pia ni mlemavu.

Hapa tuna madarasa, madarasa haya yana milango na madirisha pia ina mabati. Tunaona kuna mawingu. Mbele ya madarasa haya pamepandwa maua na pia kuna nyasi.

Hapa kuna uwanjani, kuna mkimbiaji mmoja ambaye ni mlemavu, anatumia kiti cha magurudumu, nywele yake imesimama, amevalia jersey lililoandikwa Kenya na katika uwanja hii kuna mashabiki amabo wamekaa chini.

Kitabu hiki kimeweza kufunguliwa katika ukurasa wa arubaini na sita na arubaini na saba, ukurasa hizi zina picha na maandishi mbalimbali. Linaelezea zaidi ili kufanya mwili wetu kuwa safi, linaonyesha watu wengi. Kuna wale ambao wanajipanguza kuna viatu safi zinaonyeshwa na kuna nguo safi.

Hii ni kitabu inayoonyesha picha na maandishi . Kwenye kitabu hiki kuna mtoto anayeinua mkono wa kulia na mtoto mwingine anainua mkono wa kushoto mmoja anaandika kwenye kulia na mkono mwingine unaandika kwenye kushoto.

Nyumba hii inavyoonekana, mlango mmoja umefungwa na mwengine umefunguliwa. Pia tunaona kuwa kuna dirisha ambayo ni ya rangi ya kijani. Pia mabati yanaonekana na nyasi pia inaonekana.

Jengo hili kuna barabara na mchanga mwenyewe sio msafi, mawe pia yanaonekana milango yaonekana kwa umbali na chuma zilizoshikilia mabati zinaonekana.

Kuna wakimbiaji wawili, mmoja akiwa mbele na mwingine nyuma. Wa mbele anainua mikono yake juu na machoni mwake yameweza kufunikwa. Amevalia jezi ya Kenya ambayo imeandikwa "allianz Kimani". Nyuma yake pia kuna mkimbiaji mwenzake ambaye ameandikwa kwenye shati lake " Guide . Anamshika huyu wa mbele kwenye mabega yake.

Hapa ni uwanjani mama huyu amekalia kwenye kiti cha magurudumu mawili ni mlemavu mkononi mwake wa kulia amebeba mkuki anaonekana kutaka kurusha kando ya uwanja huu kuna watoto wawili wanamtazama.

Mkono na kucha, mkono umeweza kushika kitabu. Kitabu chenyewe ni cha darasa la pili, kimeandikwa " Nyota ya Kiswahili . Kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili". Kwenye kitabu hicho, tunaona kuna farasi wawili na watu wawili wako juu ya farasi, hao wakiwaendesha.

Wakimbiaji , wakimbiaji hawa mmoja wao ni msaidizi na mwingine mkimbiaji, msaidizi yuko kwenye mkono wa kushoto na mkimbiaji yuko kwenye mkono wa kulia. Mkimbiaji huyu ana ulemavu wa kutoona.

Watu hawa ni wachezaji na wana ulemavu. Kila mmoja wao, amekalia gari la magurudumu. Wamevalia shati lililoandikwa jina Kenya. Mmoja wao amevalia begi mgongoni. Miguuni mwao wamevalia viatu.

Hapa ni uwanjani, na tunaona Kuna watu walemavu na watu wazima, watu walemavu wameshika bendera ya nchi ya Kenya. Kuna mmoja wao ambaye ameinua bendera hiyo kuliko wengine wote. Watu Hawa wamevalia vipuli vya kimasai.

Hii ni barabara iliyo na lami, kuna baiskeli na kuna mtu mmoja kuna mtu anayeendesha baiskeli hii, mtu mwenyewe ni mlemavu anaulemavu wa kukosa mguu mmoja, kichwani mwake amevalia kofia.

Kwenye kitabu cha Kiswahili kimefunguliwa kwenye ukurasa wa sabini na tisa. Ina picha na maelezo kuhusu picha hiyo. Kuna gari ambalo ni lori; lori lenyewe limebeba mchanga. Tunaona kuna gari moshi ambayo inapita kwenye reli na mwishowe kuna baiskeli ambayo imebeba mzigo; na mwendeshaji huyo anakanyaga pedoli.

Kibao hiki kinatueleza jinsi ya kuhifadhi takataka shuleni mwetu na mazingarani mwetu. Kinauliza taka unatoka wapi? Na kuna aina za taka. Kuna taka sizizooza na taka zinazooza. Taka zinazooza kama ni mabaki ya wanyama waliokufa. Na taka sizizooza ni kama vile plastiki.

Kibao hiki kinatuelezea kuwa maji ni uhai tunapata maji kutoka kwa mvua, visima na baharini maji yanatumika kwa njia mabalimbali kama kwa njia ya usafiri, kupika, kukunywa na kunyunyizia mimea tunaweza kuhifadhi maji kwa kufunga mifereji kama hatutimii na kupanda miti.

Hii ni karatasi, karatasi hii imeandikwa silabi A to Z katika herufi ndogo ina maelezo zaidi ikielezea siku, mwaka na mwezi. Juu ya karatasi hii kuna mtawala.

Watu hawa wawili wanaendesha baiskeli, kichwani mwao wamevalia kofia ya kujikinga mmoja amevalia miwani mwingine hajavalia, wamevalia nguo zilizoandikwa Kenya na zina rangi ya bendera ya Kenya.

Tuko uwanjani, watu wanakimbia. Wachezaji hawa ni wa timu tofauti tofauti. Aliye mbele yao ni mchezaji wa timu ya Kenya. Amevalia shati iliyochorwa pendera ya Kenya na jina yake ni Kimani.

Hii ni karatasi ya mwanafumzi, Kuna maswali na kuna majibu . Kuna majibu ambayo amepata mengine amenoa. Mfano wa maswali haya ni kama chora na upange rangi jua ameweza kupata. Chora na upange rangi bibilia ameweza kupata. Bibilia inatusaidia aje katika maisha ya mkristo ameweza kuanguka.

Kitabu na Kuna meza, kitabu chenyewe Kiko juu ya meza, na kwenye kitabu, tunaona kuwa Kuna picha mbali mbali, Kuna mtoto anayepiga simu na Kuna maandishi inayosema health, safety and manners feed are two .

Huyu ni mkimbiaji wa Kenya, anaitwa Wesley Kimelisang. Ni mkimbiaji ambaye an ulemavu wa mkono. Siku yake ya kuzaliwa ni Machi na anakimbia uwanjani mita elfu moja na mia tano.

Kuna mchezaji ambaye yuko uwanjani , mchezaji huyu ni mlemavu ana mguu mmoja amevaa jezi ambayo imeandikwa Kenya na pia imeweza kuchorwa bendera ya Kenya , uwanjani kuna mpira na pia tunaona kuna nyasi.

Hawa ni wakimbiaji wanne , kuna wenye wamevalia jezi imeandikwa na kuchorwa bendera ya Kenya, mmoja tagi lake limeandikwa Kimani na mwigine Bill na kuna wengine wawili mmoja wao akiinua mkono juu wawili wa timu ya kenya wanasalimiana mkono.

Hawa ni wakimbiaji, wako uwanjani wanakimbia. Wakiongozwa na mwanamke aliyevalia jezi iliyoandikwa Kenya. Na msaidizi wake ambaye anamsaidia, mkimbiaji huyu ana ulemavu wa kutoona.

Tunaona kuna kibao imeweza kuanikwa kwenye mlango ulio na rangi ya hudhurungi. Kibao Chenyewe kuna maandishi kadha wa kadha kwa mfano " When you enter this room, learning is firm and cooperation is expected. Our positive attitude and mutual respect are part of everything we do and say ".

Watu hawa wamesimama. Kuna mmoja ambaye ni mlemavu ameketi. Wamewezakushika kibao cha kuonyesha kuwa wamewezakushika pesa. Watu hawa wamevalia sweta ambazo zinafanana.

Kuna matarakilishi ambayo imeandikwa internal facility is strictly for education purpose only , kuna meza, kuna kikombe ambacho ndani mwake kumeekwa kalamu na penseli na kuna kiti kando ya meza.

Hapa ni uwanjani wa mchezo, mahali watoto wadogo wanacheza. Katika vitu hivi vyao vya kucheza, tunaona kuna rangi nyingi kama, nyekundu na manjano. Kuna mti mrefu ulio na matawi mengi na maua, ambao ni manjano.

Mwanamke huyu amekalia kwenye kiti anatabasamu amevalia jezi iliyochorwa bendera ya kenya na maelezo zaidi kuhusu anaitwa Asian suruhu Mohamed , anatokea nchini Kenya . Siku yake ya kuzaliwa ni aprili na anatokea Mombasa. Ana ulemavu wa miguu.

Hii ni karatasi ya mwanafunzi iliyosahihishwa. Tunapata somo la ishirini na somo la ishirini na moja. Kwenye somo la ishirini nambari tatu, kuna mchoro wa kiwavi na kwenye somo la ishirini na moja nambari nne, kuna mchoro wa mamba.

Hapa kuna kiti nyeupe. Kuna pia kuna meza na vitabu vingi vimeweza kuwekwa juu ya meza hiyo. Vitabu hivi vimeandikwa Longhorn Computer Science Grade 7.

Ni mchezaji. Mchezaji huyu amevalia shati nyeupe na ameshika mkono wake mmoja kuelekea mkono wake mwengine. Tunapata maelezo zaidi kuhusu kwa kuwa ana jina linaloitwa Hellen Wawira. Kuna spoti anayocheza na ulemavu ambao ako nayo.

Hii ni ratiba iliyowekezwa ukutani. Inaonyesha siku, wakati ambapo mwalimu anasoma. Inasema " Thika Road Christian Junior school Time Table, Monday , Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Break, Break, Lunch ".

Hapa ni uwanjani, tunaona kuwa kuna watu wanne, watatu wakiwa walemavu na mmoja akiwa salama. Kuna viti vya rangi ya kijani na nyekundu ambavyo havina watu, tunaona kuna nyasi ya kijani.

Kitabu hiki ni cha kiswahili. Kimefunguliwa kwenye ukurasa wa mia moja na sabini, kinatueleza kuhusu matumizi ya hiki na hivi , mifano ni kijana moja ameshika kiatu , tunasema hiki ni kiatu, akiwa ameshika viatu viwili tunasema hivi ni viatu.

Mpigambizi, mpigambizi huyu ameshikilia mkono wake kwenye chuma, kichwani mwake amevalia kofia na anatazama, mkononi mwake amevalia shanga iliyo chorwa Kenya na yuko ndani ya maji.

Kuna watu wa kike na wa kiume. Watu hawa wanatembea. Kuna wale wameketi kwenye machela na kuna wale ambao wanasukuma machela hizo. Watu hawa wameinua bendera za Kenya.

Kitabu hiki kimeweza kufunguliwa kwenye kurasa 86 na 87 kuna picha kadhaa zinazoonekana. Kuna familia inakula na kuna mtoto anafanya kazi ya kutandika kitanda. Na kwenye kurasa moja ya 86 inauliza, 'Je, unafurahia kufanya kazi nyumbani?' Kisha inatujibu 'Yafaa tufurahie kwa sababu tunapendwa na wazazi.

Kitabu hiki, kimefunguliwa kwenye ukurasa wa sita. Ni kitabu cha darasa la pili. Kina michoro na maelezo kuhusu mahitaji ya familia. Kuna chakula kama mahitaji, maji, nyumba, nguo, masomo na kupata matibabu.

Katika darasa hili kuna madawati. Kuna makaratasi juu ya madawati hayo. Katika meza ya mwalimu kuna vitabu, kalamu na pia kuna kiti ya mwalimu, kuna ukuta ambayo imepakwa rangi nyeupe.

Hapa ni darasani. Darasani humu hamna wanafunzi. Kwenye darasa hili, viti vimepangwa. Na hili darasa lina madirisha na lina sakafu na pia tunaona kuna ukuta.

Hii ni madarasa, madarasa haya yamechorwa wanyama mbalimbali kama vile ndovu, na pia kuna maua yanayopita mbele ya darasa hilo na nyasi yaonekana kuwa safi sana, kuna miti nyuma ya darasa hilo ambayo ina maua.

Hapa ni uwanjani, uwanjani humu mna watu, kuna watu wamekaa chini kuna mmoja ameinama na kuna wawili wanakimbia, hawa wanao kimbia wameshikana mkono na kwenye kiti kimoja kuna mzigo iliowekwa kwa jua.

Wakimbiaji wa timu ya Kenya. Tunaona hivi kwa kuwa mkimbiaji mmoja amevalia jezi la Kenya na kwa jina anaitwa Koech, mwengine akiwa ni msaidizi wake anamsaidia. Mchezaji huyu anakimbia kama ameshika kamba ambalo huyo msaidizi wake ameshika. Kwa hivyo wameshika kamba moja watu wawili wakipata uongozi.

Hii ni chati, chati hii imeandikiwa wale watoto wadogo. Kwenye chati hii kuna silabi a mpaka z. Zimeandikwa kwenye herufi kubwa na herufi ndogo. Na kwenye chati hii tunaambiwa tuwe na furaha.

Kuna majumba mengi sana. Majumba haya yana madirisha, mapazia. Kuna mabati na kuna chumba moja juu pale dirisha zimeweza kufunguliwa. Chini kuna maua na kuna kibango kinachosema tafadhali pitia kwenye ofisi kama wewe ni mgeni.